Huu ni muonyesho wa vidokezo vya kuzuia maleria. Kushoto kabisa kuna mtu anapiga shindano mkononi akionyesha pata kinga. Katikati kuna mtu anaandaa mizigo kwenye kwa beli lake ikiwemo dawa za wadudu na nguo ndogo ikisisitiza jipange kwa ulinzi. Kulia mtu amelala kitandani chini ya chandarua akihimiza jifunike. Picha inatumia picha kueleza njia rahisi za kuzuia ugonjwa huu.

Timu ya madaktari imekusanyika karibu na meza ya wakifanya kazi kwa umaakini. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji ya samawati kofia na barakoa wakihakikisha mazingira safi . Mikono yao yenye glavu inaonekana ikitumia zana ndogo za matibabu kwenye mgonjwa asiyeonekana. Nyumba ni ya umaakini mkubwa na kujitolea ikionyesha taaluma yao. Upande wa kulia skrini ya kufuatilia inatoa data ya ziada. Mandhari ya daktari yanatilia mkazo.

Mwuguzi amevaa sare ya pinki na barakoa ya samawati. Anampa sindano mwanaume aliyevalia fulana ya kijani. Mwuguzi amevaa glavu nyeupe na mwanaume pia amevaa barakoa. Wote wawili wanaonekana kuwa makini wakati wa utaratibu huu. Nyuma kuna watu wengine wamesimama wote wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri zamu au wakishuhudia tukio hilo.

Chumba la upasuaji kinachotumia vifaa vya kisasa kikiwa na kifaa kinachofanana na dubini. Wahudumu wa afya watatu, wote wakiwa wamevaa sare za samawati na barakoa za samawati wanafanya kazi kwa makini. Mmoja wa daktari anashikilia kifaa chini ya mwangaza, akielekeza juu ya eneo la upasuaji. Jedwali la upasuaji limefunikwa na kitambaa cha kijani.

Wauguzi watatu wamevalia sare za kijani kibichi na vazi la upasuaji, wanasukuma mgonjwa aliyefunikwa kwa shuka nyeupe, juu ya kitanda cha magurudumu. Mgonjwa amelala chali na kichwa chake kimefunikwa na kitambaa cha buluu. Mmoja wa wauguzi anashika mkono wa mgonjwa, chini ya kitanda cha magurudumu, kuna mfuko mweusi. Mazingira yanapendeza.

Gari kubwa jeupe limebadilishwa kuwa kliniki ya simu yenye nembo ya msalaba wa samawati upande wake. Gari hili limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic likionyesha lengo lake la kutoa huduma za afya popote pale. Limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi kavu na mazingira yanaonekana kuwa mashambani yakiwa na miti michache yaliyotawanyika.

Kundi la watu wanakaa kwenye viti vya plastiki vya samawati wakiwa wamekusanyika karibu na meza isioonekana kukamilifu wakishiriki katika majadiliano makali. Wengine wamevalia fulana za samawati zilizo na nembo zikionyesha kuwa ni sehemu ya shirika au miradi fulani. Nyuma yao bango kubwa lenye maandishi na nembo ya Kilifi County Mental Health and Wellness Project linaonekana likionyesha mada ya mkutano.

Wanawake watatu wameketi nje. Mwanamke mmoja amevaa barakoa ya samawati na fulana ya kijivu akishikilia nguo za ndani za watoto. Watoto wawili wamevalia sare za kijani kibichi. Wamekaa kwenye viti za samawati na pia wanashikilia nguo za ndani za pakiti ndogo labda za usafi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uzio na jengo la mabati, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa shuleni au kituo cha jamii hapa Kenya.

Majengo kadhaa meupe ya kontena yamepangwa kwa safu. Kila kontena lina madirisha na milango na limepambwa kwa nembo ya serikali ya Kenya na bendera ya Kenya, pamoja na maneno kliniki, yaliyoandikwa kwa herufi nyekundu. Inaonekana kama vituo hivi ni kliniki za simu au za muda mfupi. Wanaume wawili wanaonekana wakitembea kuelekea majengo haya wakiwa wamevalia sare.

Huu ni kliniki ya rununu inayojulikana kama Mobile Clinic ikiwa imejengwa juu ya lori kubwa jeupe. Upande wa gari umebandikwa mabango yanayoeleza huduma zake; ikiwemo nembo ya Beyond Zero ambayo inahusisha huduma za afya nchini Kenya. Kwenye mabango haya kuna picha inayoonyesha wauguzi wakihudumia wagonjwa kuonyesha huduma za matibabu zinazotolewa.

Mwanasiasa au kiongozi anapeana mikono na wananchi. Amevalia suti nadhifu huku wananchi wengi wakiwa wamevalia fulana za samawati zenye mistari ya kijani kibichi inayoakisi. Wananchi wanaonekana wenye furaha na tabasamau wakikaribisha kwa shangwe. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na baadhi ya watu wa nyuma wanaonyesha tabasamu.

Lori jeupe kubwa lenye vifaa vya kliniki ya rununu zimesimama kwenye eneo la wazi. Upande wake kuna maandishi beyond zero mobile clinic yakionyesha huduma za afya zinazotolewa. Ngazi ndogo ya mbao inaongoza kuelekea mlango wa kliniki hiyo. Karibu na lori mabango mawili marefu ya kijani yenye nembo coop bank yamewekwa, ikionyesha udhamini au ushirikiano.

Watu watatu wazima wakiwa wamevalia barakoa wanashughulikia mtoto mchanga aiyelala kwenye kitanda kidogo cha mbao. Wawili kati yao wameinama chini huku mmoja wao amevaa shati la zambarau na mwengine amevaa shati nyeusi. Mtu wa tatu yuko nyuma kidigo akisaidia. Inaonekana kama anampim mtoto urefu au kumfanyia uchunguzi wa afya. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje labda chini ya hema au jua la munda, ikidokezwa kuwa shughuli hii inafanyika katikaeneo lisilo na kliniki rasmi.

Gari kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu limesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Lina alama za bluu, na msalaba pamoja na nembo na maandishi, Beyond Zero Mobile Clinic na sponsored by Jumuiya Imarika Foundation . Ngazi ndogo ya chuma imeegemea upande wa nyuma wa gari. Karibu na gari kuna masunduku machache yaliyotawanyika, na hema nyeupe upande wa kulia. Mtu anaonekana amesimama karibu na sehemu ya mbele ya gari.

Katikati ya mazingira ya vijijini, mwanamke ameketi kwenye kiti cha mbao nje ya nyumba ya udongo lenye paa ya nyasi. Ametulia akitazamwa na mwanaume aliyevaa kofia na vifaa vya sikio. Mwanaume huyo ameinama akishikilia kifaa kinachoonekana kuunganishwa na mkono ya mwanamke huyo akifanya shughuli za matibabu au utafiti wa kiafya.

Gari ya kliniki ya simu imepaki kando ya barabara ikionyesha huduma za afya zinazosogezwa. Gari hili jeupe limeandikwa Mobile Clinic na lina nembo ya msalaba bluu likiashiria matibabu. Kando yake kuna picha ya watu waki pokea huduma za afya kuongeza ueleo wa kazi wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti ina watu wachache waki tembea iki toa hisia ya maisha ya kila siku, hii ni njia muhimu ya kutoa huduma za afya hasa maeneo yasio fikiwa kwa urahisi.

Hili ni gari la abiria lililopakwa rangi nyeupe na kijani kibichi. Limeegeshwa kwenye uwanja wa udongo ikionyesha limebeba mizigo juu ya paa lake. Dirisha la nyuma lina maandishi ya durex na namba ya usajili ya Kenya ya KCP 189J. Basi hili linaonekana kuwa tayari kwa safari likisubiri abiria au limekamilisha safari. Nyuma kuna miti na majengo.

Kliniki ya simu ya Laikipia country Beyond zero mobile clinic iko katika eneo la mashambani. Gari kubwa jeusi lenye nembo ya msalaba wa samawati na maandishi laikipia County na Beyond zero mobile clinic linaonekana katikati. Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na watoto wamekusanyika karibu na gari hilo baadhi wamekaa kwenye benchi au viti vidogo vilivyowekwa nje huku wengine wakionekana wakipanda au kushuka kutoka kwenye gari.

Mkono uliofunikwa na glavu ya samawati unashika zana za meno. Katika mkono huu kuna kibada cha metali, kioo kidogo chenye mpini wa kijani kibichi na chombo chenye ncha kali chenye mpini wa samawati usiokolea. Vifaa hivi vimepangwa pamoja kwa mpangilio mzuri vikielekea juu. Mandhari nyuma ni nyeupe kabisa ikisisitiza vifaa na mkono.

Uso wa mwanamke unajitokeza akiwa anatabasamu kwa upana. Meno yake meupe yakionekana wazi, ngozi yake inaonekana kuwa na afya na inang'aa. Nywele zake ndefu nyeusi zikiteremka nyuma ya mabega yake. Mabega yake yanaonekana wazi yakionyesha uzuri wa asili.

Hii ni hatua ya kuweka dawa ya meno kwenye mswaki. Mkono unashikilia bomba la dawa ya meno, na kukamua kiasi cha kutosha cha dawa ya meno nyeupe juu ya mswaki. Mandhari ya nyuma ni hafifu, ikionyesha mazingira ya ndani, pengine bafuni. Hii ni taswira ya kawaida ya maandalizi ya usafi wa kinywa, ikionyesha umuhimu wa kunawa meno mara kwa mara.

Huyu ni mtu mwenye tabasamu zuri. Meno meupe na safi yakiangaza. Midomo inaonekana yenye afya na rangi nyekundu ya asili. Sehemu ya pua inaonekana kidogo juu ya tabasamu ikionyesha umbo la uso. Ngozi na rangi nyeusi iliyong'aa ikiongeza mvuto wa jumla wa uso.

Huu ni linganisho ukionyesha mabadiliko ya meno. Upande wa kushoto wa meno hiyo inaonekana kuwa na rangi ya manjano hafifu na siyo sawa kabisa. Huku upande wa kulia, meno hayo yamebadilika na kuwa meupe, safi na yamepangwa vizuri. Laini nyeupe ya katikati inatenganisha tofauti hiyo wazi. Midomo hii ina tabasamu upana ikionyesha ufanisi wa matibabu ya meno.

Daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe na glavu za samawati anamwonyesha mgonjwa picha ya X- Ray ya meno kwenye kompyuta ya kibao. Picha ya X-Ray inaonekana wazi ikionyesha muundo kamili wa meno na taya za binadamu. Mgonjwa ni mwanamke mwenye tabasamu la furaha akionyesha kuudhuka na taarifa anazopata kutoka kwa daktari. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira safi na ya kisasa ya kliniki ya meno yenye mwanga wa kutosha.

Sura ya mwanamke ikiangazia tabasamu lake pana na tuko katikati ya picha. Meno yake meupe yaliyonyooka yanaonekana wazi. Ngozi yake inaonekana laini ikiakisi nuru kidogo. Mdomo wake wa juu unainuka juu, ukiunda mikunjo midogo kando ya pua. Na mdomo wake wa chini na ufizi umelegea, ikifanya tabasamu lionekane la kweli. Picha imezingatia karibu na sehemu ya uso ikisitiri uzuri wa kicheko chake.

Wauguzi wawili wakiwa wamevaa sare za samawati na kijani kibichi na kofia za samawati kichwani wanashughulisha na matibabu ya meno mgonjwa. Mmoja wao amevaa kinyago cha uso na kinga ya macho akionyesha tahadhari kubwa. Wote wamevalia glavu za samawati wakitumia vifaa mbalimbali vidogo vya meno kumtibu mgonjwa.

Shida ya meno inaonekana wazi katika picha hii. Meno ya mbele ya juu yana mashimo makubwa na pia kuna mashimo kwenye baadhi ya meno mengine. Fizi zinaonekana kuwa na afya ingawa meno yameharibika. Hali hii inawezakuwa matokea ya kuoza kwa meno au matumizi mabaya ya meno na inahitaji matibabu kwa kitaaluma ya meno.

Midomo iliyopakwa rangi nyekundu ingaayo imefunguka kwa tabasamu pana, ikifichua meno meupe na safi. Ulimi pia unaonekana kwa ndani ukiongeza uhalisi wa tabasamu. Ngozi karibu na midomo inaonekana laini na isio na kasoro. Picha hii inasisitiza uzuri wa tabasamu na afya ya meno labda ikionyesha kielelezo cha meno yenye afya na utunzaji mzuri.

Mdomo uliofunguliwa kwa upana ukiwa na meno unaoonekana safi. Kuna mkono wa daktari ukiwa na glavu za blue , ukiwa umeshikilia chumbo cha meno kilicho na kioo ndogo. Midomo ina rangi ya waridi na inanekana yenye unyevu. Mazingira yanaonekana ya kliniki ya meno na meno yamepangwa vizuri.

Hizi ni picha mbili zinazolinganisha hali ya meno kabla na baadae ya matibabu. Upande wa kushoto tunaona meno yaliyo na madoa ya kahawia yanayoashiria uwezekano wa matatizo ya afya ya kinywa au matumizi mabaya ya vyakula na vinywaji. Upande wa kulia meno haya yamepakwa jeli ya rangi ya kijani samawati ambayo hutumika katika matibabu ya meno, pengine kusafisha au kupunguza vijidudu. Mdomo unaonekana wazi ukionyesha ufizi na ndani ya mashavu.

Mwanaume wenye tabasamu pana na meno meupe yaliyosafishwa anaonekana akitazama mbele. Amevalia shati la mistari na kitambaa cheupe shingoni. Mikono ya daktari wa meno ikiwa imevaa glovu za samawati, inashikilia zana za meno pande zote mbili za mdomo wake. Picha inaashiria utunzaji mzuri ya meno na afya ya kinywa.

Tabasamu pana linang'aa usoni mwa mwanamke likifichua meno meupe sana. Midomo yake imejaa na yenye rangi nyekundu iliyokolea ikikamilisha ngozi yake nyeusi. iliyong'aa. Shingo na mabega yanaonekana wazi yakionyesha ngozi hiyo yake nyevunyevu. Picha imezingatia sehemu ya chini ya uso ikionyesha uzuri wa asili na tabasamu la furaha. Madhani nyuma ni nyeupe safi.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe barakoa ya samawati na glavu nyeupe anamhudumia mgonjwa. Anapinda akielekea chini akitumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa. Mgongo wa mgonjwa unaonekana ukiwa umelala kwenye kiti cha meno. Taa kubwa ya meno imetundikwa juu ikimulika eneo la mdomo wa mgonjwa. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri, yakionyesha mazingira ya kitaalamu na ya kliniki ya meno.

Watu kadhaa wanatembea kwenye maji yenye rangi ya kahawia yaliyo sababishwa na mafuriko. Baadhi yao wamevaa fulana nyekundu zenye nembo ya shirika la msalaba mwekundu kuashiria kuwa ni sehemu ya juhudi za msaada. Mwanzo mwanaume anabeba besheni la rangi ya samawati kichwani likiwa na vitu ndani. Wengine wanabeba watoto wao mabegani au mizigo midogo wakijaribu kujinusuru kutoka kwenye maji. Kwa nyuma kuna miti mirefu yenye majani mengi ikionyesha kuwa eneo hili lina mimea mingi.

Gari la kubebea wagonjwa jeupe lililopambwa kwa alama nyekundu za msalaba linapita njia yenye matope ikiwa imejaa maji ikionyesha uwezo wake wa kufanya kazi nje ya barabara. Gari hilo linaonekana kwenye dimbwi kubwa la maji machafu na matairi yake yamezama ndani kabisa ya matope. Kushoto nguzo za ulinzi zenye milia nyekundu nyeupe zinaoonekana zikioonekana likielekeza njia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea, vichaka na milima likipendekeza eneo la mashamba au likiwa la lami.

Huu ni gari jeupe la aina ya Land Cruiser lililobadilishwa likiwa na bendera nyeupe yenye msalaba mwekundu ikipepea juu yake. Magurudumu yake ni makubwa na kuna bampa kubwa, na chuma mbele. Juu ya paa kuna chuma cha kubebea mzigo. Gari hili linaoekana kuwa limeegeshwa mbele ya jengo lenye maandishi Genesis Hotel and Lodging . Hii inaashiria gari la shirika la msalaba mwekundu nchini Kenya.

Eneo la janga linaonekana labda kutokana na mafuriko ama poromoko ya ardhi, huku nyumba zikionekana zimeharibika vibaya. Tangi la maji limeanguka likionyesha ukubwa wa uharibifu. Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya chungwa wamekusanyika wakichungua eneo hilo. Wanajeshi wakiwa wamevalia sare pia wapo wakionyesha juhudi za okoaji au tathmia ya uharibifu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikiongeza hisia ya huzuni na ukosefu wa hakika.

Hii ni tukio ya usiku ambapo magari mawili makubwa ya zima moto yameegeshwa barabarani. Mojawapo uko upande wa kushoto na mwengine katikati, yote yakiwa na rangi nyekundu. Kuna nyaya nyeusi zimetapakaa chini labda za mabomba ya maji. Watu wachache wamesimama karibu na magari hayo huku baadhi ya majengo yanaonekana nyuma. Barabara inaonekana imejaa maji kutokana na juhudi za uzimaji moto.

Watu wanapitia mafuriko makubwa maji yamejaa hadi magotini au zaidi. Majengo yanaonekana kuzingatia uharibifu au usumbufu mkubwa. Wanaume kadhaa wako nyuma moja amevaa shati kila rangi ya mchanga na kaptula wengine wakiwa wamevalia nguo nyeusi na nyeupe. Mwanamke mbele amevaa nguo nyeusi juu juu na chini ya marumaru inaonekana yale ni mbaya na inashikilia uhitaji wa msaada.

Wananchi wamesimama mbele ya jengo la serikali, wakipokea misaada. Magunia makubwa ya chakula na mahitaji mengine yamepangwa chini yakisubiri kugawiwa. Baadhi ya watu wameshika mifuko au wanakagua vilivyomo. Jengo nyuma yao lina nembo ya serikali ya Kenya ikionyesha eneo rasmi. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi.

Hapa ni eneo lililofurika ambapo watu wanasaidia kuhamisha vitu. Maji ya kahawia yamefunika ardhi yakifikia magoti ya watu wengine. Watu wawili wamevalia fulana nyekundu zenye nembo ya msalaba mwekundu wakiashiria kuwa wao ni wa shirika la msalaba mwekundu. Wanabeba masanduku ya plastiki ya rangi ya manjano na nyeupe wakipita maji. Nyumba zimeingiliwa na maji na kuna miti iliyojitekeza nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Mwamamaji amesimama mbele ya gari la zimamoto, amevaa sare kamili ya zimamoto. Kichwa chake kina helmeti ya rangi ya manjano angavu. Ana vifaa mbalimbali vya uokoaji mwilini mwake. Mwamamaji huyo anaonekana ameshika kifaa cha rangi nyekundu kinachotumika kuzima moto. Gari la zimamoto lililo nyuma yake ni kubwa, la rangi nyekundu, na linaonekana liko tayari kwa dharura. Kwa nyuma, kuna magari mengine ya zimamoto yaliyoegeshwa, yakionyesha kuwa hili ni kituo cha zimamoto.

Watu kadhaa wanatafuta njia ya kupitia maji yenye matope. Baadhi yao wakiwa wamesimama kwenye kingo zilizojaa uchafu. Wengine wanajaribu kuvuka katikati ya mabaki ya miti, huku mmoja akiwa ameinama akishikia kipande kikubwa cha mti. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa huku vitu mbalimbali vikielekea au kuzama kwenye maji ya kahawia. Inaonekana kama eneo lililoadhiriwa na mafuriko au janga lingine la asili.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika katika eneo la majengo yaliyoharibika. Watu wengi wamesima wakiangalia huku baadhi yao wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe wakiamua kufanya kazi ya dharura. Mtu mmoja amevaa kofia ya samawati na barakoa. Mabakio ya uchafu yanaonekana chini tukio la maafa au uharibifu.

Hii ni eneo kubwa la msitu lililokatwa. Stumpu kubwa la mtu lililokatwa linaonekana wazi mbele upande wa kushoto ikiwa na rangi ya kahawia na umbo lisilo la kawaida. Sehemu iliyobakia eneo lote limejaa mabaki ya mti kama vile matawi yaliyokatwa, vipande vidogo vya mbao na udongo uliofunguliwa.

Safu ndefu ya mizabibu ya majani mabichi yaliyosimama sambasamba zinajitokeza kuelekea upeo wa macho. Ardhi katikati ya safu hizo ina udongo kavu na mimea michache iliyokauka. Nguzo fupi za mbao zinaunga mkono mizabibu, zikisaidia kuwa kwa wima. Kivuli kinachoanguka kutoka kwenye mizabibu kinaonekana chini kuashiria mchana wa jua. Mazingira haya yanaonyesha shamba kubwa la mizabibu lilivyo tayari kwa mavuno au ambalo imevunwa hivi karibuni.

Gari jekundu limekandamizwa vibaya na shina kubwa la mti lililoanguka likiwa limefunikwa kwa majani na matawi. Gari linaonekana kuharibika sana na magurudumu yake yamefunikwa na vitambaa vyeupe. Barabara iliyolowa maji inaonyesha kwamba kulikua na mvua kubwa labda ikichangia kuanguka kwa mti.

Eneo kubwa la msitu lililokatwa miti linaonekana likiacha visiki vingi vya vipande vya mti vilivyotawanyika chini. Kisiki kikubwa chenye rangi ya kahawia kinakaa mbele ya kushoto kikionyesha uharibifu uliotokea. Nyuma ya eneo hili lililoharibiwa, safu mingi ya miti mingi na kijani inaonekana wazi ikionyesha mpaka wa msitu uliobaki. Anga ni ya samawati nyepesi na haina mawingu, ikiongoza hisia ya utupu na uharibifu.

Bahari ya kina kirefu yenye maji ya samawati wazi yanayomudu na samaki wengi wa rangi tofauti wakiogelea. Miamba mikubwa na korali za rangi za kahawia na za kijani iko pembeni ya mwamba. Samaki wa njano na samawati wanaogelea kwa wingi, na korali za fano za rangi ya dhahabu na hudhurungi zikionekana wazi. Mwanga juu unaingia ndani ya maji yakiangazia maisha ya chini ya bahari. Eneo linaonekana la amani na miamba mikubwa ikitoa makao ya viumbe.

Kundi la wafanyakazi wamevalia fulana za kijani kibichi wamekusanyika katika eneo lenye shughuli nyingi wakiwa wamezungukwa na rundo la mifuko mikubwa ya samawati na nyeupe iliyojaa takataka nyuma yao lori kubwa la kijani la kutupa taka limesimama likisubiri kupakiwa uchafu zaidi wanaume wawili wapo juu ya lori wakiendelea na kazi ya kupakia.

Mwanaume amejitolea kikamilifu katika bustani akifanya kazi kwa bidii kwenye mimea ya kijani kibichi. Amevalia suti ya samawati na glovu nyekundu akionyesha kujitolea kwake. Karibu yake kuna toroli ya kijani ilio jaa majani mabichi ikionyesha mavune mapya. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri na mandhari nyuma unaonyesha kijani kibichi zaidi ikisistiza mazingira ya kilimo.

Ni eneo zuri la milima likionyesha mandhari pana ya kijani kibichi na mawingu meupe yakipamba anga la buluu. Bonde refu la kijani linaonekana katikati ya picha likizungukwa na milima mikubwa yenye misitu minene. Barabara iliyopinda inapita katikati ya bonde hilo likipotea mbali kuelekea upeo wa macho. Baadhi ya maeneo ya milima yanaonekana kuwa na miamba iliyo wazi ikiongezea tofauti na rangi ya maumbile.

Mazingira ya msitu yenye miti mirefu mengi ikiwa ya rangi ya kijani kibichi na hudhurungi. Katika sehemu ya chini ya picha, kuna swara au kulungu amelala chini akionekana bila uhai, akiwa na rangi ya kijivu na hudhurungi na miguu yake miwili ikinyoosha mbele. Ardhi imefunikwa na udongo wa kahawia, matawi yaliyokauka na mawe machache.

Kuna kabati mbili za zamani, zimetengenezwa kwa chuma kilichotutuwa na zimeharibika kidogo. Kabati moja limesimama wima likiwa na milango miwili na sehemu ya juu, ndani yake kuna mafaili kwa mpangilio. Kando yake kuna kabati lingine lililoinama kidogo upande mmoja kutokana na kudhoofika. Kamba nyingi zimetoka kwenye kabati lililosimama wima, upande wa kulia kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya mizani, ingawa pengine sehemu nyingine ni tupu.

Huu ni sehemu ya maabara au chumba cha kazi ikiwa na vifaa mbalimbali na vyombo vilivyo pangwa kwenye meza ndefu. Juu ya meza kuna kifaa kikubwa chupa chenye mstari mwekundu kinachoonekana kuwa mashine ya maabara. Pembeni kuna kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki. Chini ya meza kuna mitungi miwili mikubwa mieupe na mitungi mingine midogo pamoja na chupa za maji.

Kuna pipa mawili marefu ya plastiki yaliyoundwa kama vifungashio vya chakula cha wanyama au uhifadhi mwingine. Pipa moja lina rangi ya samawati iliyokolea huku jingine likwa na rangi ya kijivu nyeupe ikiwa na kifuniko cha samawati. Zote zina umbo la mstatili zikiwa na ncha zilizopinda zinaonekana zimesimama kwenye uso mweupe.

Huu ni msaada wa kutembea wa chuma ukiwa umesimama. Msaada huu una rangi ya fedha na vipini vyake vimetengenezwa na mipira mieusi na sehemu ya juu ya mkono ina rangi ya machungwa hafifu. Nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya samawati isiyokolea na upande wa kushoto wa picha sehemu ya kiti cheusi inaonekana. Chini ya msaada wa kutembea kuna sakafu ya vigae.

Hiki ni kipima shinikizo la damu cha kielektroniki kikiwa na boksi lake la njano lililoandikwa Electronic blood pressure monitor . Kifaa chenyewe ni cheupe na kina skrini nyeusi pamoja na vifungo vitatu nyeupe /sha/, /ngu/ na/ ma/. Kifaa hicho kinakuja na kamba nyeusi ya mikono yenye michoro wa mikono na maelekezo ya matumizi. Kifaa na boksi viko juu ya uso wa samawati.

Chupa kubwa ya plastiki yenye lebo nyekundu na nyeupe imebandikwa mbele ikiwa na jina sterelized 2% kwa herufi kubwa. Chini ya jina kuna maelezo mengi ya bidhaa kwa herufi ndogo na pamoja na alama za tahadhari zinazoonyesha athari za kiafya na athari nyinginezo. Chupa inaonekana kuwa na kiyoyozi cha kijani kibichi ndani. Imebeba alama za picha za onyo kuhusu sumu zikiwakilishwa na fuvu na mifupa ilivovuka.

Eneo la kazi la maabara likiwa na vifaa vya kisasa vilivyopangwa kwenye meza nyeupe. Kifaa kikubwa cheusi chenye maandishi Ready kiko katikati kikiwa na skrini ndogo ya kugusa. Pembeni yake kuna kompyuta mbili zilizo na skrini nyeusi zikiwa zimeunganishwa na vifaa vingine vya ki-elektroniki. Cheni za kuhifadhia zimetundikwa ukutani juu ya meza na droo tatu nyeupe zimetundikwa chini ya meza zikitoa nafasi ya kutosha kwa vifaa vya ziada.

Daktari akiwa amevalia koti jeupe, anajaza fomu mbele ya mgonjwa. Mgonjwa ameketi kando, amevalia shuka nyekundu. Juu ya meza kuna nyaraka mbalimbali, likiwemo jalada kubwa la manjano lililowekwa lebo, primeservativity Bill Register. Pia kuna kibodi cha kompyuta na vitu vingine vidogo viliyotawanyika. Mazingira yanaashiria ofisi ya daktari au kliniki.

Huu ni mwonyesho wa vifaa viwili muhimu vya matibabu vilivyowekwa kwenye rafu nyeupe. Upande wa kushoto kuna nibuliza nyeupe ya omron ambayo inatumika kutoa dawa kwa njia ya mvuke. Kifaa hicho kimeunganishwa na mrija na kuna kamba za umeme zikizunguka. Upande wa kulia kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu chenye kamba nyeusi ambacho kimefungwa kwa uangalifu.

Mashine mbili zimesimama katika chumba, zikionyesha mazingira ya mabara au hifadhi vya vifaa. Upande wa kushoto kuna mashine ya friji yenye jina Tarmo juu yake ikioonyesha udhibiti wa joto. Kiti cheusi chenye magurudumu kimeegemea kwenye meza upande wa kushoto. Upande wa kulia kuna friji kubwa ya nyeupe yenye lebo Biohazard , likisisitiza umuhimu wa usalama. Chumba kinaonekana safi na kimepangwa vizuri.

Magodoro mengi meusi yamepangwa juu ya kila moja yakiwa yamefungwa kwa plastiki nyeusi. Yanaunda rundo kubwa, yakionyesha kuwa yamehifadhiwa au yanasubiri kusafirishwa. Eneo linazunguka linaonekana kuwa uwanja wa nje kwenye sakafu ya matofali ya kufinyanga. Juu ya magodoro kuna sehemu ya juu na anga ya buluu lenye mawingu machache. Inaonekana kuwa ghala au eneo la usafirishaji wa bidhaa. Labda magodoro yanasubiri kusafirishwa au kuuzwa.

Kitembezi cha kutuma tulichokipokea kilikuwa kimewekwa. Kifaa hicho cha kufanyia kutembea kina umbo la mstatili, na limefungwa kwa kifuniko kinachoshikiliwa vizuri. Kimepangwa vizuri ndani ya na lango la kioo, lililotengenezwa kwa zana, na kuna maandishi ukutani yaliyowekwa kwenye rangi ya samawati iliyofifia. Kina muundo rahisi unaoonyesha uimara. Hakuna mtu wa huduma, na vitu vingine vichache vinaonekana katika eneo hilo.

Gari la wagonjwa lenye rangi nyeupe na mistari ya kijani imeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa vigae. Mlango wa nyuma wa gari umefunguka na inaonekana kuwa na tairi la akiba limewekwa nyuma. Juu ya gari kuna taa za dharura zenye rangi nyekundu. Upande wa kulia kwa picha kuna jengo ndogo lenye ukuta za rangi ya kahawa na mlango mweupe. Mbele ya jengo mwanamke ameketi kwenye benchi.

Kifua kimoja cha nebuleza chenye rangi nyeupe na samawati kimefunguliwa na kuonekana mbele karibu na kifaa hicho kuna kifaa kama vile barakoa na kitabu cha maelekezo kunukuu kadhaa za vifaa hivo vimepangwa nyuma vikiashiria kuwa ni bidhaa mpya zinazouzwa au kusambazwa vifaa hivi ni muhimu sana kwa watu wenye matatizo ya kupumua.

Maabara ina vifaa mbalimbali vya kisayansi vilivyopangwa vizuri. Katikati kuna hadubini ya kijivu na nyeusi, chapa ikiwa na lenzi mbili za macho na meza ya sampuli. Karibu na hadubini, chupa ndogo ya kahawia na sahani kadhaa za majaribio zimewekwa kwa uangalifu. Upande wa kushoto, rafu iliyo na mirija kadhaa ya majaribio, baadhi ikiwa na vifuniko vyekundu na samawati, inasimama wima.

Eneo la kriniki au maabara labda sehemu ya sipitari. Juu kuna rafu iliyoshikilia makasha yenye rangi tofauti kama vile nyekundu, samawati, kijani kibichi, kijivu na manjano iliyojawa na vifaa vidogo vya matibabu au kemikali. Chini ya rafu kuna meza ya chuma isiyo na kutu inayonia. juu ya meza hiyo kuna sanduku ya glovu ya matibabu na chupa kadhaa za maji au zuruhisho. kuta za nyuma zinaonekana kuwa za mbao na kuna rangi ya waridi upande wa kuria ikionyeha mazingira safi yaliyopangia.

Fomu ya matibabu iliyoandikwa kwa mkono, imehifadhiwa ndani ya faili ya rangi ya mawati. Hati hiyo inatokana na hospitali ya Kenyata, haina habari kuhusu mgonjwa, ikiwemo jina na tarehe ya kuzaliwa au kitambulisho. Maelezo mengi ya maandiko ni ya historia, yakiandika stori ya matibabu ya mgonjwa. Kipengele cha kupima kimewekwa ili kuonyesha labda matokeo ya vipimo. Ubora wa hati unaonyesha matibabu yaliyotolewa na inaonekana kama rekodi ya lisiti ya matibabu.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kimesimama katikati ya chumba chenye sakafu safi na makabati ya rangi yasiyokolea ya nyuma. Skrini kubwa yakufuatilia hali ya mgonjwa inaonyesha data mbalimbali za afya, ikiwemo mapigo ya moyo na kishinikizo la damu. Zote zikionyeshwa kwenye troli ya nambari. Kifaa hiki kimesimama kwenye stendi inayoweza kusongeshwa yenye gurudumu, ikionyesha urahisi wake wa kutumika katika mazingira ya hospitali.

Mwanamke amevalia nguo za kijivu na suruali nyeusi akionekana kuchunguza tumbo la mgonjwa aliyelala juu ya kitanda cheupe. Anaonekana kuwa na glavu za samawati mikononi mwake ikionyesha taaluma ya matibabu au tiba. Mgonjwa amevaa suruali nyeusi na amejilaza chali akiwa ametulia. Dirisha kubwa lenye mapazia mepesi linaonekana nyuma likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Huu ni mchoro unaoonyesha mwanamke akishika paji la uso wake, kwa mkono moja, akionyesha ishara ya maumivu ya kichwa au mkazo. Amevaa shati la samawati, na nywele zake ndefu zimeanguka ubavuni. Mkono wake mwingine umeonyeshwa mbele, ukiashiria kukataa au kujikinga. Mandhari ya nyuma ni mchanganyiko wa rangi ya samawati na machungwa, zikiwa zimepakwa kama michoro ya maji.

Tangazo hili linahusu siku ya afya ya akili duniani ikionyesha siku nne zimesalia kufikia Oktoba tarehe kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne. Bango lina mwanamke akizungumza kwenye simu, na muundo wa kijiometri wa samawati ya kijani, nyuma yake. Lina nembo ya Johnson and Johnson chini, na ujumbe unahimiza mazungumzo kuhusu afya ya akili, mahali pa kazi. Ujumbe mkuu unasisitiza umuhimu wa afya ya kiakili, akili yenye afya na mwili yenye afya.

Mwanamume ameketi kwenye dawati la mbao akishika kichwa chake kwa mikono yake akionyesha uchovu au kukata tamaa. Amevalia sweta ya rangi ya kahawia na saa dhahabu. Kompyuta ndogo iko wazi mbele yake pamoja na glasi, daftari, na kalamu. Dirish kubwa linaonekana nyuma likionyesha mandhari isiyoeleweka nje. Inaonekana kama amezama katika mawazo au amechoka na kazi.

Huu ni miguu ya mtu ukiwa umefunga minyororo mizito. Minyororo hio imefungwa kwa kivuli kubwa upande wa kushoto ikionyesha kizuizi. Mtu huyo amevaa viatu vya rangi ya samawati zilivyo wazi na suruali enye ruwazi nyekundu na nyeupi ikionekana juu ya miguu yake. Sakafu unaonekna kuwa saruji au udongo, ikiingiza hisia ya mazingira mangumu. Picha unatoa hisia utumwa au kifungo ikifuta hisia za ufuriki ulio potea.

Huu ni bango la uhamisaji kuhusu afya ya akili. Likitangaza siku ya afya ya akili duniani itakayofanyika mwezi wa oktoba, tarehe kumi, mwaka wa elfu mbili ishirini na nne na kuashiria kuwa zimesalia siku nane. Bango linaonyesha daktari au mfanyikazi wa afya akiwa ameshika kichwa chake kwa mkono, akionyesha labda uchofu au msongo wa mawazo.

Sanduku la Vitamin C ya Health Aid linaonekana likiwa limefungwa vizuri. Sanduku hilo lina rangi ya machungwa na mistari nyeupe likionyesha jina la bidhaa kwa herufi kubwa. Kwenye upande wa kulia kuna maandishi yanayoonyesha kuwa ni Vegan Vitamin C 1500mg Prolonged Release . Pia kuna ujumbe Immune Booster ya 60 Tablets . Maelezo haya yote yanaonyesha kuwa bidhaa hii ni ya kuongeza kinga ya mwili.

Kifungashiwa cha dawa general express strengh chenye rangi nyekundu na nyeupe kimeandikwa wazi kuwa kina asetonafpin na kinatoa nafuu ya haraka ya maumivu. Kina vidonge mia moja na hamsinii vya easy tabs kila kimoja kikiwa na miligramu mia tano. Ubunifu wa kifurushi hii inaonyesha kuwa ni rahisi kumeza na pia kimefungushwa kwa usalama wa watoto namba ya ustajili ding 00559407 pia imeonyesha wazi upande wa kulia kipimo hicho.

Hii ni dondoo la karibu he chupa ndogo ya chanjo ya kifua kikuu. Chupa hiyo ina label yenye maandishi tuberculosis vaccine .Inashikiliwa na mkono uliovalia glovu za kijani kibichi. Nyuma ya chupa kuna shindano yenye ncha ya manjano ambayo ina kiowevu ndani yake. Hii inatoa taswira ya mazingira ya kimatibabu.

Sanduku dogo la dawa la rangi ya chungwa likiwa na jina dentol limeandikwa wazi mbele. Upande wa kushoto wa sanduku, kuna mchoro wa jina unaashiria matumizi ya dawa hiyo. Maelezo mengine labda maelezo mengine labda matumizi au viambata imechapishwa kwa herufi ndogo juu ya sanduku. Sanduku limewekwa kwenye sehemu jeupe ikionyesha umuhimu wa bidhaa yenyewe. Rangi ya chungwa linatoa mvuto na mchoro wa jina unaashiria kutambua kazi ya dawa.

Mtoto mchanga anapatiwa chanjo ya mdomo pengine dhidi ya polio. Mikono miwili ya mtu mzima inashikilia mtoto kwa upole huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia kipimo ya dawa na kudodosha matone ya chanjo mdomoni wa mtoto. Uso wa mtoto unaonekana wazi ukionyesha utulivu kidogo huku akipokea chanjo.

Afisa wa afya akiwa amevalia glovu nyeupe na shati la kahawia. Anampa mtoto dawa ya matone mdomoni huku akishika kichwa cha mtoto huyo. Karibu na mtoto huyo mama amekaa, akiwa amevaa nguo zenye rangi angavu. Watoto wengine wamekusanyika karibu wakisubiri zamu yao. Hali hii inaashiria kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za afya katika jamii. Mazingira yanaonyesha ushirikiano wa timu ya afya na wanajamii.

Mtaalamu wa afya anaonekana akimpatia mtoto mchanga chanjo. Mikono ya mtaalamu huyo unashikilia sindano ndogo na mkono mwingine unashikilia mkono wa mtoto. Mtoto mchanga amevikwa nguo laini za rangi nyepesi. Mkono mwingine unaonekana ukiwa umeshikia kichwa cha mtoto labda wa mzazi au msaidizi. Mazingira unaonekana kuwa ya hospitali au kliniki.

Hii ni wodi ya hospitali ikwia na vitanda vya watoto na vifaa vya matibabu. Upande wa kulia kuna incubator ikiwa. Watu watatu wameonekana wakitembea ndani ya wodi, na wengine wamekaa karibu na vitanda. Rangi ya kuta na milango ni mchanganyiko wa rangi ya waridi na kahawia. Wodi inaonekana kuwa na nuru kidogo, hali inaonekana kuwa ya utulivu.

Mtoto mchanga anaonekana amelala kitandani hospitalini. Amefunikwa na blanketi la waridi. Amevaa nguo nyeupe na chupi, huku ikionekana na viambatanisho vya kimatibabu. Kitanda kina vifaa na nyaya mbalimbali za kimatibabu zinazoshuka chini ya kando. Nyuma, kuna mlango wa waridi au ukuta, na chombo cha plastiki kinachoonekana kuwa cha matibabu

Kundi la watu linashiriki katika zoezi la usafi wa mazingira. Mwanamke mmoja amevalia kofia ya kijani na fulani nyeupe akitumia glovu nyeusi anazozoa takataka na kuzieka kwenye mfuko mkubwa mweusi, karibu naye mtoto mdogo amevalia fulana nyeupe yenye picha ya kijani akishiriki pia katika zoezi la kukusanya taka.

Manesi kadhaa wamekusanyika darasani wakijifunza na kujadili mambo muhimu ya matibabu. Mmoja wao akiwa amevalia koti la waridi na barakoa, anashughulikia kitu kwenye sanduku la kuhifadhia, wengine wamekaa kwenye meza na kuandika kwenye vitabu na daftari zao. Nyuma yao kuna ubao mweusi uliojaa maandishi na chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri, wote wamevalia sare zao za nesi.

Mtoto mchanga anapokea matone kutoka kwa mtalamu wa afya Labda chanjo muhimu, mikono ya mtu mzima inashikilia kwa upole chupa ndogo ikiweka matone kwenye mdomo ya mtoto. Huku mtoto akionekana amela kwa amani. Mtoto amevaa kofia laini ya masikio na anaonekana kufungwa vizuri ndani ya blanketi. Mandhari nyuma yanaonekana kwa kufifia, yakionyesha kuzingatia kabisa tukio muhimu la chanjo. Hali hii inatoa hisia za utunzaji na usalama.

Kuna mkono wa mtu mzima unaoshikilia kalamu ya rangi ya zambarau na kutoka kwenye kidole gumba cha mtoto. Kidole gumba cha mtoto kimepakwa rangi ya zambarau, ikionyesha mchakato wa chanjo au upigaji kura. Rangi ya ngozi yote wili ni nyeusi, na kuna mwanga mkali nyuma, unaoweza kuashiria kuwa wako nje.

Mkono wa mtu mzima unaovaa pete ya bangili unashikilia kidole cha mtoto mchanga huku kalamu ya samawati ikitumika kuweka alama kwenye kucha. Mtoto huyo amevikwa nguo nyeupe na nyekundu zikionyesha rangi angavu. Mkono wa mtoto ni mdogo uki shikiliwa kwa uangalifu. Mtu mzima anaonekana kuvaa koti la njano lenye kaba ya shingo ikiashiria utumishi. Lengo la alama hiyo halijulikani lakini linaonyesha uangalizi maalum wa mtoto.

Mtoto mmoja amevaa jezi ya rangi ya chungwa, amesimama mbele ya watoto kadhaa wakiwa wameketi chini. Ukuta wa nyumba ya udongo wa rangi ya kahawia una mlango wa bluu ukiwa juu. Mtoto amevaa nguo za rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na jezi za pinki, nyeupe na manjano. Mwalimu anashikilia kiti cha kumudu na anaonyesha kuwa kwa mkono wake. Sakafu wa udongo inaonekana kavu na yenye vumbi kidogo. Mazingira inaonekana ya kijijini na ya kujifunza.

Huu ni mkono wa mtu, ukiwa na majeraha madogo na chunusi. Katikati ya mkono kuna jeraha lililofunguka, likionyesha maji maji ndani yake. Rangi ya ngozi ni kahawia, na mshipa mmoja unaonekana wazi. Kuna pia muundo wa rangi tofauti chini ya mkono, ukiashiria muundo wa nywele au nguo. Hii inaonekana kama mkono wenye matatizo ya ngozi, au jeraha linalopona.

Mtu mzima anampea mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni ,mkono wa mtu mzima unashikilia mbomba mdogo na tone la kihehewi linaonekana likidondoka kuelekea mdomo wa mtoto ,mtoto amelala chali na aonekana akipokea chanjo hiyo kwa utulivu ,hali hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo ya polio nchini Kenya ikionyesha juhudi za kiafya za kulinda watoto.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia chupa ndogo ya dawa yenye kiwevu cha rangi ya chugwa au nyekundu. Chupa hiyo ina kofio nyeupe ya plastiki juu inayoweza kuwa na kipima cha matone, lebo kwenye chupa inaonekana kuwa na maandishi na nembo ingawa haiwezi kusomeka vizuri. Kidole gumba cha mtu na kidole cha shahada vimeshika chupa hiyo kwa uangalifu. Mandhari ya nyuma ni hafifu na nje ya umakini ikileta umakini wote kwenye dawa.

Hii ni kituo cha maji ambapo watu wanakusanya maji. Mwanaume amesimama mbele akishughulikia na mitungi mitatu ya manjano iliyojaa maji. Amevaa barakoa na nguo za kawaida akionyesha tahadhari dhidi ya magonjwa. Nyuma yake mwanamke amegirii kwenye dirisha la kituo naye pia amevaa barakoa. Ndani ya kituo mitungi mingine ya manjano imepangwa kwenye rafu.

Mikono miwili inayooshwa na sabuni ikitoa povu nyingi inaonekana chini ya bomba la maji. Bomba hilo limeunganishwa na chombo kikubwa cheupe kilichowekwa juu ya meza ya mbao. Maji yanatoka kwenye bomba na kukusanyika kwenye ndoo ndogo ya plastiki ya samawati iliyowekwa chini. Hii inaonyesha umuhimu wa usafi na kunawa mikono labda katika mazingira ya shule au kituo cha afya.

Mchezaji wa mpira wa kikapu amebeba begi kubwa jeusi yenye nembo ya Nike ya kijani kibichi na kamba nyeusi begani , mkononi mwake mwingine ameshikilia mpira wa kikapu wa rangi chungwa ukiona nembo ya Nike pia anasema kwenye uwanja ambao wenye mstari nyekundu ikionyesha mahali pa mchezo, tishati yake nyeupe inafaa kwa mazingira ya mazoezi begi na mpira inaashiria utayari wa mchezo.

Vifaa mbalimbali vya kikiti vimetawanyika kwenye uwanja wa kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna kofia ya kinga ya rangi ya samawati iliyokoza na vito tatu ndefu zenye rangi ya mbao. Mpira mwekundu wa kriketi imewekwa karibu na vito. Kipepeo cha mbao chenye umbo la ghorofa kimezingatia katikati ya picha. Juu yake kuna kinga nyeupe za mkono na kando yake kuna kiatu za mchezo chenya rangi ya samawati na nyeupe.

Seti kamili ya vifaa vya kujikinga kwa ajili ya michezo kama vile kuendesha baiskeli , kofia cheusi ya kinga yenye matundu madogo kwa ajili ya uigizaji hewa inakaa upande wa juu kushoto ina kamba zinazoweza kurekebisha na kifungu chekundu cha kufunga ,upande wa juu kulia kuna jozi mbili za Pedi za kiwiko zenye rangi nyeusi zikiwa na kamba za kufunga chini kuna jozi mbili za Pedi za magoti pia ni ya kamba za kufunga zikiwa na zimepangwa vizuri.

Seti hii ya vifaa vya kuteleza theluji imepangwa kwa uangalifu kwenye sakafu ya mbao. Katikati kuna ubao mweupe wa kuteleza theluji, ukiwa na vifungo vyeusi vinavyong'aa tayari kuunganishwa na buti. Kushoto kwa ubao huo, kuna jozi ya buti nyeusi za kuteleza theluji zilizo na miale ya bluu ya kijani kibichi. Kulia kuna kofia nyekundu ya usalama na glavu za theluji zenye muundo wa rangi mbalimbali. Mpangilio huu unaonyesha vifaa vyote muhimu vinavyohitajika kwa safari ya kufurahisha na salama kwenye theluji.

Mguu wa mtu inayo alama ya samawati kwenye kiungo ikionyesha uvimbe wa jeraha. Ngozi inaonekana ya rangi ya asilia na yenye afya lakini eneo lililoathirika lina rangi tofauti. Vidole vya mguu vinaonekana wazi na karatasi ina mabaka kidogo. Mwanga wa asili unaangazia eneo hilo ikionyesha undani wa hali ya mguu.

Mchezaji wa kandanda amelala chini kwenye nyasi akishikilia goti lake kwa maumivu, labda baada ya kuumia. Amevaa jezi ya buluu na soksi nyekundu, pamoja na viatu vyeusi vya mpira. Mpira mweupe na mweusi umelala karibu naye. Rangi nyekundu ya soksi inavutia macho, ikilingana na nyasi ya kijani kibichi.

Mashine ya mazoezi ya kuinua mabenga yenye rangi ya kijivu na viti vyeusi imesimama mbele ya mandhari nyuma nyeupe tupu. Ina sehemu za kupakia diski za uzito ambazo baadhi zimepakia diski nyeusi. Muundo wake thabiti ina vipini vya kushika uonyesha utendaji wake wazoezi na nguvu. Rangi zake zinazo tofautiana huipa mvuto wa kisasa na vitendo tayari kutumika.

Shamba ndogo limejaa mimea mbalimbali likionyesha uzalishaji wa mazao. Mbele kabisa kuna mimea yenye majani meusi na mingine yenye rangi nyekundu ya damu, ikionyesha aina tofauti. Kwa nyuma kuna mistari ya mimea yenye majani marefu ya kijani kibichi ambayo inaweza kuwa vitunguu au mimea mingine mizizi.

Mikungu ya ndizi changa bado za kijani limetundikwa kutoka kwenye shina la mimea mkubwa wa ndizi. Chini yake kuna ua la zambarau linaloning'inia. Baadhi ya majani ya ndizi inayokauka na kugeuka rangi ya kahawia huku mengine yakibaki mabichi na makubwa.

Hiki ni kipande cha shamba chenye vitunguu maji vilivyokonda kwa wingi. Majani marefu ya kijani kibichi na yaliyoanza kugeuka manjano yanaonyesha kuwa mimea hii iko katika hatua tofauti za ukuaji. Udongo unaonekana kuwa wenye rutubo wenye si ndogo na mimea mingine ikichanganyika na vitunguu. Nyuma kuna uzio wa mbao uliopangiliwa kuanzia rafu zikionyesha mpaka wa shamba.

Mimea ya nyanya iliyopandwa imesimama wima ikiwa na nyanya nyingi zilizoiva zenye rangi ya kijani zikininginia kutoka kwenye matawi. Mimea inaonekana imeungwa mikono na vigingi virefu vya mbao. Majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya njema, ingawa baadhi yanaweza kuwa yamekauka kidogo kutokana na jua. Anga ni la samawati safi na lina mwanga mkali wa jua. Nyuma kuna miti mingine na mimea ikionyesha mazingira ya shamba au bustani.

Shamba lenye miti mingi linaonekana huku jua likipenye kupitia majani likiunda vivuli vya kuvutia chini. Kwenye upande wa kulia mti mwenye shina lenye maganda na matawi mengi unajitokeza ukiongeza uzuri wa asili. Katikati kuna bustani wa kijani kibichi wenye mimea mingi ,baadhi ya miundo ambayo inaonekana kwa mbali upande wa kushoto ikipendekeza uwepo wa makazi au majengo mengine.

Huu ni eneo liliojaa mimea iliyo na majani. Mbele kabisa majani marefu nyembamba yanaonekana wazi huku nyuma yao kukiwa na mimea mengine mingi iliyoangana na matawi makavu. Rangi kijani kibichi inatawala mandhari ikiashiria mazingira asili yaliyokuwa kwa uhuru. Juu angani kunaonekana sehemu ndogo ya samawati ikidokeza kuwa ni mchana au hali ya hewa ni mzuri

Mimea yenye majani mabichi tele inajitokeza mbele ikiwa na umbo la kushuka chini kuelekea kulia. Matawi yake marefu yaliyopakana yamejaa majani nyembamba yaliyopangwa kwa usawa. Baadhi ya majani yanaonyesha rangi hafifu na ya kijani, huku mengine yakionyesha ya kijani kibichi kinachongaa kutokana na mwanga wa jua.

Mti mkubwa wenye majani mengi imesimama kati kati ya picha jua linawaka juu yake na miale yake inangaa kupitia mandhari ikileta mwanga mkali ngome lake la mti linaonekana kuwa nena ikonyesha umri wake chini kuna nyasi na mimea mingine pamoja na miundo isiyoeleweka nyuma.

Miti mkubwa imefunikwa na mimea inayopanda juu yake. Majani ya mimea hiyo ni ya kijani kibichi huku baardhi ya majani yameanza kugeuka kuwa manjano yakionyesha mabadiliko ya misimu. Shina la mti linaonekana kuwa nene na lenye magome ikitoa msingi imara kwa mimea inayopanda. Kuna mwanga hafifu unaopenya kapita majani ikiangazia baadhi ya sehemu ya picha. Mazingira yaonekana kuwa ya asili na kuna shuguli ya binadamu karibu na mti huo.

Shina la mmea wenye majani mengi ya kijani kibichi limejaza fremu, likiwa na maelezo wazi ya kingo zake zenye meno. Baadhi ya majani yana mashimo madogo yanaweza kuwa kutokana na wadudu au barafu ndogo. Mfumo wa mzizi unaonekana kuwa chini, ikionyesha ukuaji wa asilia. Sehemu ya juu ya mimea inaonekana kuwa na majani machache, labda kutokana na kukuta au ukuaji mpya juu.

Mti mrefu wa paipai umejaa matunda ya liyokomaa na mabichi yakiwa yamening'inia kutoka kwenye shina kubwa. Majani makubwa mabichi mepesi yametengeneza kivuli juu ya matunda yakionyesha afya ya mimea. Mwanga wa juu unapita kupitia majani na kuunda mwangaza wa kupendekeza. Nyuma ya miti mingine inaonekana hafifu ikipendekeza bustani au eneo lenye mimea mingi. Matunda yanayoto fautiana kwa ukubwa na ukomaji yakionyesha matunda mengi.